Warsha inayolenga watu wazima kujifunza ufundi kwa vitendo hii inaweza kuwa sehemu ya mpango wa kuwawezesha watu wazima kupitia mafunzo ya ufundi stadi

Vijana wa jinsia ya kike wako katika eneo la ushonaji nguo, mmoja ya vijana hao anashona nguo kwa kutumia sherehani, huku mwingine akiwa anaelekezwa au kuchukua mafunzo ya namna ya kushona nguo.

Upande wa kushoto, mwanamke aliyevaa nguo zenye rangi tofautitofauti amezingatia kazi yake na anashona kitambaa kwa kutumia mashine aina ya cherehani, huku mikono yake ikiwa thabiti na makini.

Katika eneo juu ya meza imejaa karatasi, daftari na pia vitu vingine vidogovidogo vya ziada; vinavyoonyesha kikao cha shughuli au kazi shirikishi.

Kompyuta mpakato ikiwa juu ya meza iliyopambwa kwa kitambaa cheupe pembeni karibu kabisa na dirisha, dirisha hilo likiwa wazi kwa ajili ya kupitisha hewa safi kuingia ndani.

Katika eneo la darasa nyuma kuna vitabu vilivyopangiliwa vizuri katika rafu, hii inarahisisha upatikanaji wa vitabu kwa wanafunzi wakati wa kujisomea.

Mtu wa tatu ni mwanamke aliyevaa nguo nyeusi yenye madoti yenye rangi nyeupe, ana nywele fupi na usoni mwake anaonekana kuwa na tabasamu la furaha.

Washiriki wengi katika eneo la nyuma wanaonekana. Kila mmoja ameketi na kompyuta mpakato au daftari, wengine wanatazama skrini zao huku wengine wanatazama mbele au wanatazama chini kwenye nyenzo zao.

Wanaume wawili wamepiga magoti kwenye sakafu karibu na karatasi kubwa ya gazeti iliyowekwa chini, wanachunguza kwa karibu na kushughulikia vipandikizi vya mimea au majani yaliyowekwa kwa juu ya michoro.

Vijana katika kikao hiki walichokaa kwenye mduara wanaonekana kuwa wanaelewana sana kulingana na jinsi walivyo na amani na utulivu kwenye mkao wao.

Mwanaume aliyevaa shati lenye rangi nyeupe anaandika katika karatasi aliyoshika mkononi hii inaonyesha umakini na ufuatiliaji mzuri wakati wa kusoma mabango yaliyoandaliwa kwa ajili ya kujifunza.

Washiriki ni pamoja na wanaume na wanawake, wengi wao wakiwa watu wazima. Wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida na yasiyo rasmi. Wanawake kadhaa wamevaa hijab kwa rangi na mifumo mbalimbali. Huku wengine wakitengeneza nywele zao kwa njia tofauti.

Kundi la wanafunzi wameketi kwenye madawati wakitazama kamera, kuna takribani ya wanafunzi ishirini wanaonekana kuwa na asili ya kiafrika na wengi wao ni vijana.

Kijana aliyevalia shati la mikono mirefu na suruali nyeusi ameinama na kuiegemea meza, huku akiwa anasoma kile kilichoandikwa kwenye makaratasi yaliyopo juu ya meza hiyo kwa umakini sana.

Watu wazima wa jinsia ya kiume wakiwa katika eneo la kompyuta wanaelezewa kile kinacho onekana katika skrini ya kompyuta, hii inaonesha umakini na ufatiliaji mzuri wa kile wanachokiona.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa kuizunguka meza wakijadili kuhusu fulani, juu ya meza kuna makaratasi kwa ajili ya kuandika majadiliano yale wanayojadili katika mjadala wao.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa wanaume na wanawake, wote wamejikita katika nyenzo za kusoma na ufafanuzi wa mwalimu, hali ya hewa ni ya kufurahisha. Wengi wameketi chini na kunasa maelezo huku wengine wakiwa wamejikita kwenye hati zao na kufuata mafundisho.

Chumba cha ndani chenye kuta za rangi isiyokolea na mlango unaoonekana upande wa kulia chumba kina hisia rahisi ya jumuiya inayopendekeza mkutano au mkusanyiko wa jumuiya.

Ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa yenye kupitisha hewa ya kutosha wamekaa watu katika makundi tofautitofauti moja kati yao akiwa ameshikilia bango linaloonyesha maelezo ya kitu fulani.

Kijana wa jinsia ya kiume aliyevaa sweta na kofia ya rangi nyeupe mbele yake kukiwa na kompyuta mpakato anasikiliza kwa makini kile anachoelekezwa na mwenzake aliyekaa pembeni yake.

Watu wapatao nane wengi wao wakiwa vijana wenye mwanamke mmoja au wawili wote wakikazia fikra mazungumzo hayo, wanaonekana kuwa na asili ya kiafrika.

Ndani ya chumba tulivu wamekaa vijana watatu na mwanamke mmoja mtu mzima akiwa anawaelekeza kitu kilichoandikwa kwenye karatasi. Vijana hawa wanasikiliza kwa makini huku mmoja wao akiwa anaandika kile wanachoelezewa.

Mwanamke kijana mwenye ngozi nyeusi ameketi mezani akiwa amevalia fulana ya rangi ya machungwa. Anaandika kwa bidii kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza. Umakini wake ukiwa kwenye skrini.

Vijana watatu wa jinsia ya kike waliovalia barakoa wanaonekana kutilia umakini katika jambo fulani ili waweze kulielewa kwa umakini zaidi.

Mwanamke amesimama mbele ya darasa akiwa amenyoosha mkono wake mmoja juu akielekeza kitu fulani au huelekeza kwenye upande wake wa kushoto kwa ajili ya kuonyesha kitu fulani.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wako katika darasa wakipata mafunzo kati yao, kuna mmoja ameuliza swali na mkufunzi mbele yao anamsikiliza kwa makini ili aweze kumpa majibu yaliyo sahihi.

Kuna hali ya mpangilio na ushiriki kwani kila mtu ana muelekeo na shughuli ya pamoja, inawezekana somo la kusoma na kuandika, ufundi au elimu ya jamii.

Mwanaume aliyesimama mbele ya kikundi cha wanawake anamtilia umakini moja ya wanawake hao, hii inaonyesha kuwa kuna ushirikiano wa kuuliza maswali na kupata majibu wakati wa kujifunza.

Ubao wa bango umeinuliwa na mwanamume aliyesimama katika eneo la katikati ya chumba, ambaye anaonekana kuwasilisha au kuelezea maudhui kwa kikundi.

Eneo la shamba lenye miche ya mahindi iliyostawi kwa kijani kibichi. Hii inaonyesha kilimo bora na mbegu bora na utunzaji mzuri wa shamba.

Kijana wa jinsia ya kike aliyevalia fulana ya rangi ya bluu, anatilia umakini katika kile anachoelekezwa ili aweze kuelewa na aweze kushona vizuri, kama inavyotakiwa.

Katika chumba chenye hali tulivu wamekaa vijana watatu wa jinsia ya kike juu ya meza kuna kikombe pamoja na karatasi zenye taarifa mbalimbali.

Mwanamke amesimama upande wa mbele wa kulia wa fremu akiwa ameinua mkono mmoja, amevaa nguo yenye mistari myeusi na kijivu na anaonekana kuongoza au kuelekeza kikundi.

Wanaume wawili wamesimama katika chumba chenye kuta za rangi nyepesi na ubao mweupe, wanashiriki kikamilifu katika kazi ya ushirikiano uwezekano wa warsha au mpangilio wa darasa.

Mhadhiri akiwa mbele ya darasa akiwa anatoa maelekezo na wanafunzi wanafatilia kwa umakini wa hali ya juu.

Katika eneo la nyuma kuna ubao mweupe uliobandikwa ukutani ukiwa na noti, orodha na nukta nyingi zilizoandikwa kwa alama nyekundu na nyeusi.

Pembeni ya shamba lenye mazao aina ya mahindi yaliyochanua vizuri kwa rangi ya kijani kibichi wamekaa watu wakipata mafunzo, baadhi yao wakiwa na mabegi na wengine yakiwa na pochi zao wameziweka chini na wakimsikiliza mkufunzi kwa makini

Kijana wa jinsia ya kike amevaa sweta pamoja na blauzi zenye rangi nyeusi, amesuka nywele zake akavaa herini zilizompendeza na kumfanya aonekane mtanashati sana.

Juu ya meza katika eneo la mbele kuna: karatasi nyingi, daftari, karatasi ya manjano yenye kunata na vifaa vichache vya kuandikia; vinavyoonyesha mazoezi ya mikono au kazi ya kikundi.

Mwanaume aliyesimama mbele ya kikundi cha watu, mkao wake na sura ya uso zinaonyesha umakini wakati anajaribu kuangalia hati zilizo juu ya meza anaonekana kutoa msaada au kuwaongoza wengine.

Mwanamke aliyevaa mkufu akiwa amesuka nywele zake katika mtindo ulimpendeza sana anatulia umakini katika kompyuta ya mezani iliyoko mbele yake ili aweze kufanya kazi kwa umakini kama inavyotakiwa.

Ndani ya chumba chenye utulivu wa kutosha pana hewa safi kuna ubao wenye maelezo, ambapo juu yake pamebandikwa bango lenye ramani ya dunia.

Kundi la watu walioketi katika kile kinachoonekana kuwa ni mkutano mdogo au darasa ziko ndani na mwanga wa asili unatoka kwa madirisha ya nyuma. Chumba kinaonekana kuwa cha kawaida na viti rahisi vilivyopangwa kwa safu.

Mwanaume aliyevaa shati nyepesi na tai ameketi kwenye nafasi ya pili kutoka kushoto akizingatia kufuatilia mbele yake, amevaa miwani na anaandika au kutumia kibodi.

Watu wanashughulika kikamalifu wengine wakiegemea mbele wakiandika maelezo au wanatazama mbele, wengi wamevaa mavazi ya kawaida wanawake wamefunika vichwa kwa mitandio na kadhaa wanavitambaa vyenye muundo au rangi angavu.

Juu ya meza iliyozungukwa na kikundi cha watu pana kipaza sauti, karatasi, kompyuta mpakato, simu pamoja na chupa iliyoisha maji.

Karatasi kubwa zikiwa zimetundikwa mithili ya mabango zikiwa zimeandikwa jumbe mbalimbali walizojifunza watu hii njia nzuri kwa ajili ya kukumbuka kile wanafunzi walichokisoma.

Kijana wa jinsia ya kiume ameketi mbele yake kukiwa na meza iliyofunikwa na kitambaa chenye rangi ya bluu, juu ya meza hiyo kuna daftari ambalo kijana huyo anatumia kwa ajili ya kuandika kile kinachojadiliwa katika mkutano huo.

Kijana wa jinsia ya kike amekaa nyuma kabisa ya darasa kijana huyo ameva sweta lenye rangi nyeusi likiwa limechorwa midoli upande wa mgongoni, kijana huyo amesuka nywele zake na zimempendeza sana.

Ndani ya chumba walipokaa watu waliokalia viti vya magurudumu pana meza zilizopombwa na vitambaa vya rangi tofautitofauti kama vile:- kijani, nyeupe pamoja na nyekundu.

Eneo la darasani, lina watu wazima kadhaa wameketi kwenye madawati ya mbao ya manjano. Hapo mbele watu watatu wamezingatia sana kitabu.

Mandhari nyuma inayoonyesha wanafunzi kadhaa wameketi kwenye meza ndefu nyeupe, wakifanya kazi kwa kutumia kompyuta mpakato. Hii inaonyesha ushirikiano katika kujifunza; wanafunzi wakiwa katika makundi ya watu mawili.

Kijana wa kiume aliyesimama ameshika kamera mkononi hii ni kwa ajili ya kuchukua matukio kwa njia ya picha kwa ajili ya kumbukumbu kwa wakati ujao.

Elimu ya watu wazima ikiwa inatolewa darasani kwa vijana wa kike na wa kiume, huku mkufunzi akiwa mbele akimwelekeza mmoja kati ya vijana hao kitu fulani ambacho hajakielewa.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa kuizunguka meza. Watu hawa wameshikilia kalamu mkononi na juu ya meza kuna karatasi kwa ajili ya kuandika kile wanachokijadili. Watu hawa wanaonekana kujadili mada fulani na kila mmoja anachangia kama inavyopaswa.

Wahitimu wa chuo kikuu wakiwa wamevalia majoho yao ya rangi nyeusi pamoja na kofia na kuwapendeza sana, hii inaonyesha utiifu na kuhitimu vyema kwa masomo yao.

Mwanamke aliyevaa blauzi iliyopambwa na maua amebana nywele zake vizuri mkononi akiwa amevaa saa mbele yake kuna kitabu ambacho anakisoma kwa umakini wa hali ya juu.

Kundi tofauti la wanawake, wanaume na watoto, wengi wao wakiwa wameketi chini; yamepangwa katika mduara uliolegea au uundaji wa hadhira, ukitazamana na sehemu ya kati ambapo mzungumzaji anasimama.

Mandhari nyuma yanapendekeza chumba rahisi chenye kuta za rangi isiyokolea, dirisha lenye baa, na madawati au madawati ya mbao hivyo kutoa taswira ya darasa au kituo cha jumuiya.

Kundi tofauti la watu wazima, wanaume na wanawake, wapo wameketi kwenye meza ndefu wakitazama mwelekeo mmoja, wakidokeza kwamba wanamsikiliza mtangazaji au wanatazama onyesho. Wahudhuriaji wanaonyesha kujishughulisha na makini.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa darasani huku wakiwa na mkufunzi ambaye anawasomea nao wanafatilia hatua kwa hatua kila wanachosomewa na mkufunzi wao.

Mwanamke amevaa sweta lenye rangi ya kijivu iliyokolea na kofia ya kijani kibichi; iliyounganishwa yenye ukingo wa machungwa au bendi ya mapambo. Kofia hufunika nywele zake na nyongeza ndogo ya machungwa au kushona, inaonekana karibu na paji la uso.

Mkusanyiko mkubwa wa nje wa watu walioketi kwenye duara chini ya miti michache iliyokomaa inaonekana kuwa katika eneo la mashambani lenye ardhi yenye vumbi na nafasi wazi zaidi.

Katika darasa anaonekana mwanaume aliyevalia miwani, mkononi akiwa ameshikilia kishkwambi. Anafurahia kuonyesha kuwa anaelewa kile anachokisikia na kukifuatilia kwa makini.

Juu ya meza kuna mikoba, mifuko na vitu vya kibinafsi; vinavyoonyesha mazingira ya kawaida kama vile warsha ambapo watu wameleta vifaa na mali zao.

Katika chumba chenyewe tulipo, watu wamekaa wakiwa wamevalia fulana zinazofanana zikiwa na maandishi pamoja na mchoro kifuani, baadhi ya watu hao wakiwa wamevaa kofia na kupendeza sana.

Mwanamke aliyenyoa kichwa chake amevaa pete kubwa zinazoning'inia ambazo inaelekea zimetengenezwa kwa shanga, mwanamke huyu amevaa vazi la rangi yenye rangi nyingi ambazo zimepigwa kwa mpangilio mzuri.

Watu watatu wamekaa mbele yao kukiwa na meza na juu ya meza kuna kompyuta mpakato aina ya "Mac book" nyuma yao kuna ubao wa matangazo, eneo hili linaonekana ni eneo la mapokezi.

Mkutano wa jumuiya au warsha uliofanyika ndani ya nyumba katika jengo rahisi la matofali ambalo halijakamilika. Kuta ni matofali myekundu iliyo wazi na chokaa, kinachoonekana na kuna milango mikubwa ya matao ambayo huweka mwanga wa asili.

Mwanamke aliyevaa koti refu lenye rangi ya bluu na kofia nyeusi, anaonekana kuwa na furaha. Mwanamke huyo anayeandika katika daftari lililoko juu ya meza iliyo mbele yake. Hii inaonyesha ufuatiliaji mzuri katika kujifunza.

Mbele ya chumba walichokaa wanawake akiwepo mwanaume mmoja aliesimama mbele yao kuna skrini kubwa pembeni yake pakiwa kitabu kwa ajili ya kutunza nyaraka mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye hali ya utulivu kina mlango mkubwa kwa ajili ya kutoka na kuingia, hii inasaidia hata wakati wa dharura kuweza kuepukana na hatari.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa wamevalia sare ya shati za bluu bahari na sketi za kijivu, wako katika eneo la kushona nguo kwaajili ya kujifunza kushona, na tayari wako wanafanya vipimo ya vitambaa ili waanze kushona.

Ndani ya chumba chenye nafasi na mwangaza wa kutosha wamekaa watu katika makundi tofautitofauti, wakiwa wanashirikiana na kuelekezana katika mambo mbalimbali wakati wa kujifunza.

Katika eneo la darasa lenye madawati, wamekaa watu wazima wakiwa wanaandika kwa umakini sana kile walichokisoma au wanachokisikia.

Katika eneo la chumba cha kufanya majaribio kuna vifaa mbalimbali. Baadhi ya madawati yana masanduku ya "card body" , "case" za vifaa vya wazi na vifungashio vinavyoonyesha maabara au mazingira ya mafunzo.

Karatasi kubwa iliyo chini ina michoro ya kina ya mimea au majani yenye matawi ya kijani kibichi; yaliyopangwa upande mmoja. Kuna mashina na majani yaliyochorwa na ikiwezekana yenye maelezo ya rangi.

Wanafunzi wa chuo cha kati wakiwa katika chumba cha darasa, nyuma ya darasa kuna vifaa mbalimbali vya kompyuta, hivi ni vifaa kwa ajili ya majaribio mbalimbali ya kutengeneza kompyuta. Wanafunzi hao wanaonekana wakiwa wanafanya jaribio.

Watu wazima wakiwa katika chumba cha darasa kila mmoja akiwa anaandika kwa makini kile alichokielewa. Hii inaashiria uelewa wa elimu kwa watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa lenye madawati ya kutosha wamekaa wanafunzi wakiwa wanafanya jaribio. Katika kila dawati amekaa mwanafunzi mmoja mmoja.

Watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti wametundika mabegi yao kwa nyuma. Watu hawa wanaonekana wakiwa wanaelekezana kitu fulani ambacho mmoja wao hajakielewa vizuri.

Kuna vipeperushi au vitabu vingi venye maandishi na picha zinazoonekana. Kipeperushi kimoja kina neno "njia" na kingine kinaonekana kuwa na rangi ya manjano au bluu yenye michoro ya duara.

Upande wa kushoto mwanaume mwenye kichwa kilichonyolewa akiwa amevaa sweta jeusi na mistari mepesi ya mlalo anatazama chini labda kwenye daftari au kifaa.

Mwanaume mwenye mwonekano wa umri wa zaidi ya miaka arobaini na tano, anashikilia kalamu na karatasi mkononi akiwa anaisoma kuwaelezea wenzake kuhusu kile kilichoandikwa kwenye karatasi.

Katika maonyesho ya utafiti, kijana mmoja anaelezea kwa undani kile walichokitafiti, huku mwingine akiwa anaandika maelezo mafupi juu ya utafiti wao, ili kumrahisishia msomaji aweze kuelewa kwa urahisi.

Msichana aliyevelia nguo za mila ya kiMaasai akiwa ameshikilia karatasi iliyochorwa ramani ya Afrika. Hii inaonyesha mwitikio mkubwa wa upatikanaji wa elimu katika jamii mbalimbali.

Juu ya meza kuna kitabu cha maandiko matakatifu yaani Bibilia, ambacho kinasomwa na mzee mmoja wa umri wa makamo akiwa anamuelezea kijana aliyeko pembeni yake ambaye ameshikilia kalamu mkononi mwake.

Msichana aliye na nywele zilizobanwa vizuri anazingatia kazi yake mikono yake imetulia juu ya uso anapofatilia kwa uwangalifu au kujaza muundo.

Mbele ya wanawake watatu wa umri wa makamo pana ubao ulioandikwa maneno tofautitofauti ya kiingereza. Hii inaonyesha mwitikio mzuri wa elimu ya watu wazima katika kujifunza kusoma.

Ndani ya darasa mwalimu anawaelekeza wanafuzi kuhusu jambo fulani na wanafunzi wamekaa kwa kutulia wakimsikiliza, ishara ya kuwa wanamuelewa kile anacho waelezea.

Kijana aliyevalia fulana ya rangi nyeupe na suruali ya kahawia anaonekana akiwa ameinama juu ya meza ya mwenzake aliyeko na kompyuta ya mezani, akiwa anadadisi kuhusu jambo fulani.

Meza imejaa vifaa na zana mbalimbali za kielektroniki kuna kompyuta mpakato mbili kadhaa kamba ya umeme, chaja zinazobebeka, kifaa kidogo cha dhana ni kile kinachoonekana kama vijenzi vya drone au sehemu zinazothibitiwa redio.

Katika eneo la mbele, wahudhuriaji kadhaa wanaonekana wakionyesha mitindo tofauti ya nywele na mavazi. Mchanganyiko wa wanaume na wanawake unaweza kuonekana; baadhi ya nywele za kusuka wengine na nywele fupi au kofia.

Mwanaume mwenye nywele fupi ameshikilia kalamu katika mkono wake wa kulia, na kuelekeza kwenye daftari au hati iliyowazi kwenye meza. Akiongoza uangalifu wa mtu mwingine katika mkono wake wa kushoto, ameshika kitu cha manjano huenda noti ya kunata au kitu kingine kidogo.

Mwanaume mwenye fulana ya rangi nyeusi na suruali ya rangi ya bluu anatabasamu la furaha, amekaa akionesha kuwa yupo tayari kwa kupiga picha.

Watu wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama katika eneo la wazi chini ya miti mikubwa, mmoja wao akiwa anamuonesha mwenzake kitu kwenye kitabu.

Darasa la ESE lenye ukuta wa zege na ubao wa chaki, chumba kinamuonekano ulio chakaa kwa matumizi na kupendekeza kuwa kinaweza kuwa katika eneo la mashambani au eneo linaloendelea.

Katika chumba cha darasa chenye hali tulivu, pana viti vingi pamoja na meza, vilevile pana madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa safi pamoja na mwanga wa kutosha, kwenye madirisha hayo pamewekwa mapazia yenye rangi ya bluu.

Wanawake watu wazima wa jamii ya kimasai. Wakiwa katika eneo la darasa, wakiwa wanajifunza kusoma na kuandika. Hii inaonyesha uelewa na uitikio mkubwa wa elimu ya watu wazima katika kujua kusoma.

Mama mtu mzima akiwa anaandika ubaoni, Hii inaonyesha elimu ya watu wazima katika kujifunza kusoma na kuandika na hata kufanya hesabu ndogondogo.

Mwanaume mtu mzima akiwa anatoa mafunzo ya neno la Mungu kutoka kwenye biblia kwa kijana aliekaa mbele yake, hii inaonyesha kumcha na kumuheshimu Mungu.

Watu wengi wanahusika kikamilifu katika kuandika au kuchukua maelezo, wanawake kadhaa huvaa hijabu, kofia au shela na wanaume wachache huvaa kofia,

Vijana wa jinsia ya kiume wamekaa wakimsikiliza kwa umakini mtu mzima aliyekaa mbele yao. Akiwa anawaelekeza kitu fulani. Umakini huu unaonyesha wazi kuwa vijana wanaonyesha ushirikiano katika kujifunza.

Eneo la nyuma kuna watu walioketi kwenye meza, usanidi wa spika au maikrofoni kwenye meza na baadhi ya vipengele vya mapambo kama vile shada la maua upande wa kulia.

Kila mwanafunzi amekaa kwenye dawati lililochakaa, ambalo limeambatishwa na madawati mengine mengi, huku likionyesha alama au maandishi ya chaki kwenye uso wake, ikipendekeza matumizi ya mara kwa mara au ubinafsishaji wa madawati hayo.

Mwanamke Kijana amesimama katika duka la vitabu au maktaba akifikia kwa mkono mmoja kuota kitabu kutoka kwenye rafu ya juu.

Watu watatu wamekaa huku mmoja akiwa ameshika kalamu mkononi na mwingine ameshika kipeperushi anajisomea, wawili wao wanaonekana kuwa makini sana kusikiliza jambo fulani ili kuweza kulielewa kwa umakini.

Mwanaume aliyeegemea meza kwa mikono yote miwili anaonekana akiwa ametilia umakini katika kile anachoelekezwa, hii inaashiria kuelewa katika kujifunza.

Chumba kina mwanga wa kutosha, ukiotokana na madirisha marefu kando ya kuta na taa za juu za gari; wanafunzi wanaonekana kuwa na asili ya Afrika, wakijishughulisha na kuandika au kutazama mbele ya chumba.

Kijana wa jinsia ya kike aliesuka nywele zake ameshikilia kompyuta mpakato huku mkononi akiwa na kalamu, anaonyesha tabasamu na kufurahishwa na mafunzo yanayoendelea.

Mwanaume aliyevalia fulana ya rangi ya bluu na suruali nyeusi akisimama katikati ya vijana akiwa anawasikiliza kwa makini maswali wanayoyauliza ili aweze kuwapa majibu kama inavyopaswa.

Katika chumba cha kompyuta chenye watu wengi wa jinsia ya kike na kiume pana madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha mwanga wa kutosha pamoja na hewa safi kwa ajili ya afya njema kwa kila aliye ndani ya chumba hicho.

Watu watatu wameizunguka meza mmoja wao akionekana kuwa mzee wa zaidi ya miaka hamsini, Mzee huyu ameshika kalamu na anaandika juu ya karatasi iliyoko juu ya meza hiyo.

Watu wako ndani ya nyumba pengine ni chumba cha mikutano au nafasi ya semina, na mabango na chati ukutani nyuma yao. Kikundi hiki kinaonekana tofauti kwa umri na jinsia ingawa wote wanaonekana kuwa watu wazima.

Watu wazima wamekaa katika ukumbi kwa ajili ya kupata mafunzo mbalimbali juu ya mada fulani ili waweze kuwa na uwelewa kuhusu vitu mbalimbali kwenye maisha.

Katika chumba chenye hali tulivu nyuma ya eneo walipo kaa vijana watatu wa jinsia ya kike pamebandikwa bango linaloelezea huduma za udereva.

Mabinti watatu wenye nyuso zenye furaha sana wameshikilia penseli kila mmoja mkononi. Mabinti hawa wanaonekana kuelekezana kitu fulani kutoka kwenye daftari lililoko juu ya meza ilioko mbele yao.

Katika eneo la kaunta lililo na ukuta uliopangwa kwenye vigae vyenye mistari ya rangi ya kahawia, pana kompyuta mpakato pamoja na chupa ya maji.

Juu ya mkeka wamekaa watu wa jinsia ya kike na ya kiume. Kila mmoja akiwa na daftari pamoja na kalamu wakiandika yale wanayoyasikia kutoka kwa mwanamke aliyesimama mbele yao akiwa anawaelekeza.

Watu wengi ni vijana wenye mchanganyiko wa jinsia wakiwa wamekaa kwenye madawati marefu yanayoshirikiwa na viti vilivyoambatishwa na kutawanywa na madaftari, karatasi na mikoba.

Juu ya ubao wenye rangi nyeupe pamebandikwa bango lililoandikwa kazi wanayotakiwa kufanya wanafunzi baada ya kujifunza na kuelewa. Hii inaonyesha ushirikiano mzuri kati ya wakufunzi pamoja na wale wanaojifunza.

Katika eneo la varanda, kuna viti vilivyokaa katika meza ya duara, hii ikionyesha mandhari ya hoteli kwa ajili ya kupata huduma zote za chakula.

Katika shamba la mboga mwanamke aliyevaa kofia anawaelezea wanawake walioko mbele yake kuhusu kilimo cha mbogamboga. Hii itawasaidia wao kwa ajili ya kufanya ujasiriamali.

Washiriki ni wasikivu na wanashirikiana, wengine wanatazama hati au skrini na wengine wanaonekana wakitoa ishara kana kwamba wanaelezea jambo fulani.

Vijana watatu wamekaa mbele yao kukiwa na kompyuta aina ya "Mac book" huku mmoja wao akiwa anaelezea kwa kunyooshea kidole kwenye skrini ya kompyuta hio iliopo mbele yao.

Warsha mkali wasaa au darasani na safu za kazi za bluu, kuta ni za rangi nyembamba, na kutoa nafasi ya hewa.

Chumba kina mwanga wa kutosha na mwanga wa asili unatiririka kutoka kwa madirisha marefu pande zote mbili na taa za frolesenti za juu zinaonekana kwenye dari.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa wameshikilia penseli mkononi juu ya meza pakiwa na makaratasi wanaonyesha umakini wa ufatiliaji wa kitu fulani katika makaratasi yaliyopo juu ya meza zao.

Vijana wakike na wakiume wakipeana elimu juu ya jambo fulani, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza iliyo mbele yao.

Mwanamke amekaa kwenye dawati, mkao wake unainama kidogo anapoegemea kitabu, mkono wake wa kulia ukiegemea kwenye ukurasa na mkono wake wa kushoto ukiongoza usomaji wake.

Katika eneo la hema wamekaa watu wengi wa jinsia ya kike kila mmoja akiwa amempakata mtoto, mbele yao kuna kipima uzito inaonekana kuwa wanataka kupima watoto wao uzito.

Watu wazima wamekaa kwenye meza wanajisomea, mbele yao yupo mkufunzi akimwelekeza mmoja wao namna ya kusoma kwenye karatasi lililopo mbele yake.

Watu wengi wakiwa wamekaa kwenye viti chini ya eneo la miti na wengine wakiwa wamesimama, wakiwa wanafanya majidiliano kuhusu vitu fulani vya maendeleo.

Kijana aliyevaa suti na miwani amesimama pembeni ya mwanamke huyu mtu mzima, akiwa anamuelekeza nini cha kufanya wakati akiwa anapokea cheti chake.

Katika chumba chenye madirisha makubwa yenye kupitisha mwanga wa kutosha, wamekaa watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa kwenye kikao kwa ajili ya kujadili mada fulani kuhusu vitu mbalimbali.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa darasani wanaonekana kusubiria kitu fulani, vijana hawa wanaonekana kuwa na furaha sana.

Wasichana wanne wamesimama wakiwa wameshikilia karatasi zilizochorwa picha ya ramani ya Afrika. Wawili kati ya wasichana hao wamevalia mavazi ya jamii ya kimaasai.

Mwanamke aliyesuka nywele zake kwa mistari ya kupendeza mbele yake kukiwa na daftari anajaribu kuelezea rangi mbalimbali, ya kile alichokishikilia mkononi.

Maandishi kwenye laha iliyo ubaoni yameandikwa kwa lugha ya kiswahili yenye vishazi kama vile iweje, ishirikishi na maneno mengine ambayo yanaonekana kuhusiana na mada za kitamaduni, au za jumuiya.

Wanawake wawili, mmoja akiwa ameshikilia kitabu na mwingine akiwa anamuonyesha kitu katika kitabu alichokishikilia. Hii inaonyesha ushirikiano na ueleweshaji katika kujisomea.

Ndani ya chumba cha darasa wamejaa watu wengi, huku wanafunzi wengi wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida ya rangi mbalimbali, wengine wana: nywele za kusuka, nywele fupi au nywele ndefu zilizofungwa kwa nyuma.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa katika shamba la mboga, kila mmoja akiwa ameshikilia daftari kwa ajili ya kuandika kile watakachojifunza, katika kilimo cha mbogamboga.

Vijana wawili wa jinsia ya kike wakiwa wamekaa mbele yao kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na kipanya wanafurahia kile wanachokiona kwenye skrini ya kompyuta mpakato iliyo mbele yao.

Watu wazima wakiwa darasani wakiwa wanatilia umakini katika kile wanachokiandika. Hii inaonyesha umakini na ufatiliaji mzuri katika kujifunza.

Watu wazima wanaonekana kuwa na nyuso zenye furaha kwa tabasamu nzuri huku wakiwa wameshikili vyeti vinavyoonyesha kuwa wao ni wahitimu.

Meza nyingi zina kompyuta mpakato daftari karatasi na vitu vya kibinafsi vilivyotawanyika kote ikipendekeza kipindi cha ushirikiano au mafunzo.

Safu kazaa za madawati na wanafunzi wakiandika au kusoma. Mwanaume katika mstari wa pili kutoka mbele amevaa shati yenye muundo na pia anazingatia kazi yake.

Katikati watu wengine kadhaa wanajishughulisha na shughuli mbalimbali, upande wa kushoto mwanaume aliyevaa fulana ya kijivu nyepesi na kofia chini ya kidevu chake, amesimama karibu na benchi au meza labda akifanya kazi kwenye mradi.

Kijana mwenye umri mdogo anaonekana kuwa mwenye furaha sana, akiwa katika chumba chenye mandhari tulivu, anajisomea na kujikumbusha akiwa peke yake na madaftari pamoja na kitabu chake.

Katika mandhari ya nyuma kuna rafu ya vitabu vya manjano, iliyo jaa vitabu kadhaa na baadhi ya vitu vya rangi. Hii inaonyesha eneo la maktaba au mpangilio wa darasa.

Mwanamke mwenye umri wa makamo akiwa amevalia gauni na kujizungushia kilemba kichwani, anaonekana kuwa na huku mkononi akiwa ameshikilia cheti cha kuhitimu masomo yake.

Mwanafunzi ameketi kwenye dawati la mbao akiinama mbele kidogo, huku akiandika kwenye daftari lenye mistari. Anashikilia penseli ya kijani kibichi katika mkono wake wa kulia, na mkono wa kushoto ukiegemeza kwenye ukurasa.

Ndani ya darasa kuna madawati ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi kukaa na kuweza kujisomea, darasa hili pia lina madirisha makubwa yanayoweza kupitisha hewa safi na ya kutosha.

Vijana watatu, wamekaa wakiwa na nyuso za furaha. Mmoja wao akiwa ameshikilia kalamu na karatasi, anaonekana kuwa anasoma na mwenzake anamsikiliza na kuandika. Hii inaonyesha ushirikiano katika usomaji.

Ubao mweupe ulio mbele una maandishi na michoro ingawa maudhui kamili hayasomeki. Mwanaume aliyevaa mavazi ya rangi nyeupe amesimama eneo la mbele anaweza kuwa ni mwalimu au mkufunzi wa wanafunzi hawa.

Ndani ya darasa wamekaa vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanajifunza, mbele yao akiwepo mkufunzi akiwa anatoa maelekezo mbalimbali juu ya mada husika wanaojifunza, vijana hawa wanaonyesha ushirikiano kwa kuonyesha umakini wa hali ya juu na ufuatiliaji.

Kijana wa jinsia ya kike aliyevaa koti lenye rangi nyeusi na kubana nywele zake na kuzifunga kwa kitambaa hii inaonyesha utanashati katika kujifunza.

Mwanaume alievaa fulana ya rangi ya bluu ikiwa amevaa saa mkononi mwake mkononi ameshikilia kalamu na notinata akiwa anazibandika kwenye ubao uliyopo mbele yake.

ndani ya chumba wamekaa vijana wa jinsia ya kike wakiwa wanapitia nyaraka tofauti tofauti zilizopo juu ya meza ilioko mbele yao.

Takwimu za kati; ni mwanamke mdogo aliyevaa mavazi ya muundo na kofia ya kahawia yenye upana, anaonekana kuelekeza au kuongoza mjadala.

Mwanaume aliyekaa katikati ya wanawake watatu mbele yake pakiwa na kompyuta mpakato, anajaribu kumuelekeza mmoja kati ya wanawake hao kuhusu kitu fulani ili aweze kukielewa kwa undani zaidi.

Mwanafunzi mmoja aliyevalia fulana ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya kaki, ameegemea mbele kuelekea kompyuta. Inawezekana yuko kwnenye mazungumzo au anamsaidia mwenzake.

Katika eneo la darasa, mwanamke mzee aliyeyevalia mavazi yenye muundo wa rangi ya njano, bluu na na nyekundu, na kofia ya rangi ya kahawia isiyokolea, anaegemea ubao na kuandika juu yake kwa chaki.

Kundi la watu wazima watano waliokusanyika karibu na meza ya mbao iliyolenga kompyuta mpakato ambayo iko wazi katikati ya meza.

Katika eneo la mbele wanaume kadhaa wameweka umakini katika kazi yao. Mwanaume aliyevaa shati jeusi na miwani, ameketi mbele kushoto akiandika kwa makini kwenye daftari.

Kalamu ya rangi ya bluu na vifaa vingine vya kuandikia vimewekwa juu ya meza, ikimaanisha mjadala unaoendelea au shughuli ya usajili.

Katika chumba chenye hali tulivu wamekaa watu katika duara nyuma yao pakiwepo na meza iliyopambwa kwa kitambaa chenye maua, na juu ya meza hiyo kuna maji ya kunywa yaliyoko kwenye katoni.

Mama mtu mzima akiwa amevalia nguo za jamii ya kimasai, anaonekana kuwa na tabasamu kwa kuweza kusoma na kuandika kwa ufasaha.

Darasa lililojaa wanafunzi wameketi kwenye madawati yaliyopangwa kwa safu yakitazama mbele ya chumba ambamo mwalimu anasimama.

Kijana mwenye tisheti ya rangi nyeusi aliyevaa saa mkononi anawaeleza vijana wenzake juu ya bango lililobandikwa ukutani lilichorwa picha tofautitofauti.

Juu ya meza iliyopambwa kwa kitambaa chenye rangi nyeupe, kuna ua lenye rangi ya kijani na nyekundu ambalo huleta mvuto kwa watu wanaofika katika eneo hilo.

Mwanaume aliyeupande wa kulia amevaa shati la rangi ya dhambarau hafifu na ameshika simu ya mkononi katika mkono wake wa kulia, huku mkono wake wa kushoto akiwa ameuweka juu ya meza inawezekana anatazama upande wa kushoto wa wale wengine wawili na ananywele fupi pia.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamekaa katika duara, wakiwa wanamsikiliza mmoja wao akiwa anawaelezea kitu fulani kilichoandikwa kwenye karatasi aliyoishikiria.

Watu wazima wamekaa wameizunguka meza huku mmoja wao akiwa anaandika juu ya karatasi wenzake wanamuangalia kwa makini ili kuelewa kile anachokiandika hii inaonyesha ushirikiano katika kujifunza.

Upande wa kulia, mwanamke aliyevaa mavazi ya ujasiri yenye rangi nyingi na muundo mkubwa wa maua amekaa kwa utulivu akiwa ameshikilia begi jeusi kwenye paja lake.

Mwanamke aliyevaa blauzi nyekundu ametilia umakini sana katika kile kinachoelezewa. Hii inasaidia yeye kuweza kuelewa kwa undani zaidi kile kinachoelezewa katika darasa hili.

Katika chumba kilichopambwa na kuta zenye rangi ya bluu pamoja na kijani nyuma ya eneo walilosimama wahitimu, kuna meza pamoja na vifaa tofautitofauti vya muziki.

Watu wazima wakiwa katika eneo la uwazi wamekaa, watu hawa wamevalia makoti yanayofanana. Mbele yao kuna mkufunzi anae waelekeza akiwa anaandika kwenye ubao, pembeni kuna kijana ameshikilia karatasi mkononi.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa wamekaa kwenye viti vilivyopangwa kwenye mstari mbele yao pakiwa na meza wamefunikwa vichwa vyao kwa kufunga vitambaa, na wengine wakiwa wamevaa mawili hii inaonyesha hali ya kujisitiri kwa wanawake.

Mtu wa pili kutoka upande wa kushoto ni mwanamke katika mavazi ya bluu ya giza na muundo wa hila, pia ameshika cheti kwa mikono miwili nywele zake zikiwa zimefungwa kwa kitambaa chepesi.

Katika chumba tulivu ndani yake kuna meza zenye vitabu juu yake na pembeni kuna mwanamke anayeonekana kuwa ni mtoa huduma kwa wateja.

Watu wazima jinsia ya kike wakiwa wamekaa kwenye chumba, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kawaida, kadhaa wana mikoba au mifugo juu au kando ya madawati yao.

Mwanamke amesimama kando akiwa ameinama akiongoza au kusaidia kazi ya kompyuta, amevaa blauzi nyeupe na fulana nyeusi na nyeupe.

Ndani ya chumba chenye viti vingi vya rangi nyeusi na meza za kutosha pana nafasi ya kutosha kwa ajili ya kujisomea au hata kufanya kazi bila usumbufu wa aina yoyote.

Nyuma ya mwanamke aliyenyoosha mkono amekaa mwanamke aliye na daftari akiwa na tabasamu kuonyesha kufurahishwa na kile kinachoendelea katika hadhira hii.

Wakina mama wamekaa na kupakata watoto wao katika hali ya utulivu, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi akiwa anawaelezea jambo fulani ili waweze kulielewa kwa umakini wa hali ya juu.

Mwanamke kijana anayetabasamu akiwa amesimama ndani ya nyumba akiwa ameshikilia kompyuta mpakato iliyofunguliwa mikononi mwake. Amevaa koti ya jinsi la bluu juu ya shati yenye mistari na ana nywele ndefu nyeusi zilizosokotwa nyuma; na uso wake ukiwa na furaha.

Mwanamke aliyevalia nguo yenye mistari ya rangi tofautitofauti anaelekezwa kitu fulani kwenye kompyuta na anayeonekena kuwa ni muhudumu wa eneo hilo, aliyevalia nguo zilizompendeza sana.

Katika chumba walichokaa watu wa jinsia zote ya kike na ya kiume, wamekaa katika makundi ya watu watatuwatau, katika kila kikundi pakiwepo na kompyuta mpakato kwa ajili ya kutumia na kuweza kueleweshana mambo mbalimbali.

Eneo la nje la mashambani lenye vumbi na nyasi kavu na vilima vilivyo mbali chini ya anga ya bluu yenye mawingu kiasi, ardhi inaonekana uchafu nyekundu kahawia.

Ndani ya chumba chenye utulivu, mmekaa vijana wa jinsia ya kike na ya kiume, katika makundi mawili. Wakiwa wanajadili kuhusiana mambo mbalimbali ya maisha ya kila siku.

Juu ya dawati alilokaa kijana wa kiume kuna pochi ya rangi ya kahawia hii ni kwa ajili ya kutunza vitu vidogovidogo ili kuweza kutembeanavyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Katika mandhari ya mbele wahudhuriaji kadhaa wameketi katika mchanganyiko wa viti vya plastiki bluu, nyeupe, na nyekundu wametazama upande wa kushoto ambapo mwanaume aliyevaa shati jeupe anasimama na kuonekana akiongoza au kuwasilisha jambo fulani.

Vijana wanne wa jinsia ya kiume wakionyesha utafiti wao wa kielektroniki walioufanya na kuweza kuvumbua vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kuwa msaada katika maisha yetu ya kila siku.

Watu wazima kadhaa wa jinsia ya kike wameketi kwenye madawati, watu hawa wana asili ya kiafrika na wanajishughulisha na kuandika au kuchukua maelezo.

Mwanafunzi akiwa darasani ameshikilia kalamu na karatasi akiwa anachora pembeni kuna kichongeo kwa ajili ya kuchonga penseli pale itakapovunjika au ncha yake kuisha.

Kijana wa jinsia ya kiume aliyevalia fulana ya mikono mirefu yenye rangi nyeusi pamoja na suruali yenye rangi nyeusi, amesimama pembeni akimtazama mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa anaandika ubaoni.

Katika chumba walichokaa wanawake kwa wanaume watu wazima, Mbele kuna meza yenye kitambaa cha bluu, amekaa kijana anaeandika mambo yote yanayojadiliwa katika kikao hiki.

Katika kona mojawapo ya jengo jili la matofari ya kuchoma kuna mpiga picha jongeo na picha mnato akiwa anapiga picha kwa ajili ya kutunza kumbukumbu ya tukio hili.

Vijana wa jinsia ya kike wakiwa wamekaa mbele yao kuna kompyuta mpakato, vijana hawa wanaonekana wakiwa wana elekezana kitu flani kutoka katika komptuta yao.

Chumba kinaonekana kuwa ukumbi wa uma au kituo cha jamii chenye mwanga mwingi wa asili, unaotiririka kutoka kwa madirisha makubwa au kuta za glasi nyuma.

Katika kila dawati wamekaa watu wawili, hii inasaidia kutoa uhuru kwa kila mmoja aliyeko ndani ya darasa, aweze kuandika kile anachokisikia na kukielewa kwa uraisi.

Mwanaume amevaa shati la polo la rangi ya samawati, suruali ya kaki, kinyago chenye giza na miwani na ameshika karatasi kwa mkono mmoja huku barakoa ya rangi ya bluu ikining'inia mkononi.

Katika chumba cha darasa kijana wa jinsia ya kiume anatafakari kile alichojifunza na kujaribu kukihusisha na maisha ya kila siku hii inaonyesha ufuatiliaji mzuri wa mafunzo.

Juu ya meza kuna daftari, kitabu na kifutio. Mwanamke aliyekaa kwenye kiti ameshikilia penseli akiwa anaandika kwenye daftari baada ya kusoma kutoka kwenye kitabu ili aweze kuelewa zaidi.

Mkusanyiko wa nje katika kile kinachoonekana kuwa jumuiya ndogo au eneo la kijiji, sehemu ya nyuma inajumuisha majengo ya kawaida na kuta rahisi na maeneo yenye kivuli ambayo hutoa hisia ya joto na ya jua.

Mandhari nyuma yanaonesha ukuta uliyovurugika na ubao mweupe uliopachikwa au ubao matangazo, unaoonyesha karatasi na madokezo yakidokeza mazingira ya elimu au jumuiya.

Darasa lenye safu kadhaa za madawati na viti vya mbao, kuta ni za rangi nyepesi na kuna madirisha upande wa kushoto yanayoruhusu mwanga wa asili. Dari imefunua mihimili.

Juu ya dawati, mbele ya mwanamke, kuna daftari lililo wazi lenye maandishi ya mkono na karatasi zilizotawanyika au la za kazi. Kifuto cha rangi nyekundu kiko kwenye ukurasa wa juu na alama chache za rangi au viangazio vinaonekana kwa karibu.

Mwanaume aliyevalia kanzu yenye rangi nyekundu ameshikilia karatasi mkononi akiwa anasoma kwa umakini hii inaonyesha udadisi katika kujifunza.

Mwanaume mmoja upande wa kushoto amepiga magoti kwenye sakafu ya vigae na amevaa shati la rangi ya mikono mifupi lenye mchoro wa ujasiri na suruali nyeusi, anaonekana akipanga kwa uangalifu au kuchunguza matawi ya kijani yenye majani yaliyowekwa kwenye karatasi.

Mwanaume aliyevashati la rasimu na suruali ya kahawia amebeba daftari, kwaajili ya kuandika kile kitakachofundishwa ili aweze kurudia wakati wa baadaye akiwa pekee yake.

Mwanaume mmoja na mwanamke mmoja wameshikilia karatasi na karamu wakiwa wanaandika majadiliano yanayofanyika katika kikundi walichokaa watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume.

Katika eneo la chumba walipokaa vijana wa jinsia ya kike na ya kiume nyuma, yao kuna mabango matatu yenye picha mbalimbali na maelezo yake.

Ktika karatasi lililopo chini kunaonekana mchoro wa mti akiwepo kijana aliyesimama pembeni, akiwa anajaribu kuchuma tunda lililopo kwenye mti, hii inaonesha hali ya utunzaji wa mazingira.

Katika eneo la mbele kuna ubao wenye maandishi yenye maneno kama vile: bat, pan, man, mat na viamba jengo vifupi vya misamiati sawa vinavyorudiwa kwa safu. Maandishi yanaonekana kuwa katika safu kwenye ubao wa giza.

Katika chumba wamekaa wanawake waliokaa kwenye mstari nyuma yao wakiwepo wanaume wawili waliokaa kwa kutilia wakiwa wanafuatilia kile kinachoendelea katika eneo hili

Kwa upande wa kushoto wa picha anaonekana msichana aliyevaa hijabu iliyo na muundo wa maua akiwa amekaa, hii inachangia safu mbalimbali za rangi darasani.

katika chumba chenye hali tulivu walichokaa watu tofautitofauti wa jinsia ya kike na ya kiume, pamefungwa taa zakutosha katika eneo la juu ili kusambaza mwanga wa kutosha ndani ya chumba hicho.

Mwanamke wa umri wa makamo ameshika kipanya tayari kwa ajili ya kumuelekeza kitu fulani mwanaume aliyeko pembeni yake kuhusu kitu fulani ambacho kinaonekana kwenye kompyuta iliyopo mbele yao.

Katika eneo la nje, eneo la wazi lenye mandhari tulivu wamekaa watu waliovaa makoti yaliyofanana. Watu hawa wanapokea mafunzo fulani kwa mtu aliyeko mbele yao. Hii itasaidia kuwa na weledi katika kufanya kazi zao.

Watu wazima wakiwa darasani wanajifunza huku mkufunzi akiwa anawaelekeza wawili kati yao kitu ambacho kinaonekana kuwa kimewachanganya katika kitabu walichokishikiria.

Mwanaume aliyevalia shati ya kijani hafifu na miwani amesimama huku akiwa ameiweka mikono yake nyuma akitazama shughuli inayoendelea.

Kundi la watu waliokusanyika ndani ya hema kubwa la makao lenye kuta za kitambaa. Mpangilio unaonyesha kuwa tukio ni la jumuiya au la wasaidizi.

Ubao kadhaa nyeupe na vibao vya matangazo vinavyoupamba ukuta hii inapendekeza mazingira ya kituo cha elimu au jumuiya.

Kundi la watu waliokaa katika eneo la wazi lenye hewa safi wakiwa wanatilia umakini katika kile wanachokiandika ili kuweza kufanya kazi yao kwa ufanisi wa hali ya juu.

Madawati rahisi ya mbao na nyuso za kuandika zilizounganishwa, baadhi ya madawati yana madaftari, karatasi na kalamu zilizo tawanyika juu yake kuashiria darasa au warsha inayoendelea.

Kuna kipaza sauti kilichowekwa kwenye meza karibu na sehemu ya mbele, hii ikionyesha kwamba inawezekana kuwa majadiliano rasmi au uwasilishaji na uwezekano wa ukuzaji.

Watu waliovaa mavazi ya kitamaduni wanaume kadhaa wamevaa kofia za taraza na mashati ya mikono mirefu, mwanamume mmoja aliyesimama amevaa shati yenye mistari na kofia na anaonekana kuongoza au kuzungumza na kundi.

Katika safu ya madawati waliyokaa wanawake na wanaume wa umri tofauti, mwanake aliye katikati kushoto, amevaa karedigani ya bluu ya giza na kofia ya kijivu na daftari wazi mbele yake.

Ubao mweupe umejaa maudhui yenye rangi nyingi, ikijumuisha: michoro, maumbo na maandishi. Kuna vichwa vikubwa na sehemu kadhaa na misemo na mishale inayounganisha mawazo.

Vijana watatu wakiwa wamekaa kuizunguka meza juu ya meza pakiwa na chupa za maji, kishikwambi pamoja na simu, vijana hawa wanaonekana wakiwa wanajadili kuhusu jambo fulani na kulielewa kwa undani zaidi.

Mwanaume mwenye muonekano wa umri wa zaidi ya miaka arobaini na tano aliyevalia kanzu ya rangi nyeupe na koti la rangi nyeusi anaweka umakini akiangalia katika karatasi kubwa iliyopo juu ya meza na kufuatilia kile kinachoandikwa.

Kijana mwenye nywele za kusuka amesimama akitazama kwa makini, amevaa shati nyeusi ya majini au nyeusi yenye mikono mirefu, yenye nembo ya nyota ndogo kwenye kifua cha kushoto na trim ya rangi nyepesi kwenye shingo.

Ndani ya chumba chenye mandhari tulivu na mwangaza wa kutosha, wamekaa watu waliovalia fulana zenye rangi nyekundu, wote wakiwa wamekaa katika viti vya magurudumu. Mbele yao amesimama mtu mwingine aliyevalia fulana yenye rangi ya njano lenye maandishi kifuani, akiwa anaelezea kile kinachoonekana ukutani kwa kutumia projekta.

Katika eneo la nyuma kuna pikipiki iliyoegeshwa upande wa kushoto, modeli nyekundu yenye nembo kwenye tanki lake la mafuta, ikijumuisha bomba la kutolea moshi na mgurudumu.

Ndani ya chumba chenye nafasi ya kutosha pana madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha mwanga na hewa safi. Na kwenye madirisha hayo kumewekwa mapazia yenye rangi tofautitofauti kwa ajili ya kukipendezesha chumba hicho.

Ndani ya chumba cha darasa kuna viti pamoja na meza zenye ukubwa wa kutosheleza wanafunzi kujifunza kwa uhuru kama inavyotakiwa.

Mwanafunzi mmoja aliye katika meza iliyo kwenye safu ya pili, amevaa shati jeupe lenye maandishi Tanzania. Yanayoonyesha mazingira tofauti ya darasani au kimataifa.

Katika chumba chenye mandhari tulivu wamekaa watu wenye sura zenye tabasamu kuashiria kuwa wanafurahia kile wanachokisikia au kukiona.

Watu wazima jinsia ya kiume wana furaha sana wakiwa wanafuata maelekezo wanayopewa na mzee aliyeko mbele yao hii inaonyesha kufurahishwa kwa kile kinachoendelea kwa wakati huu.

Watu wazima wamekaa katika eneo la darasa, watu hawa wanaonekana kujifunza kitu fulani na wanatoa pongezi zao kwa kupiga makofi kwa ishara ya kuwa wameelewa kile wanachijifunza na wamekifurahia.

Katika mazingira tulivu ya uwazi kuna meza yenye vifaa mbalimbali vya kielektroniki kama vile; kompyuta mpakato, waya ,taa na vinginevyo .

Mwanaume alievaa shati jekundu ameweka mkono wake wa kulia juu ya kipanya anaonekana kuwa anatoa mwongozo au kuelekeza kitu kwenye skrini iliyoko mbele yao.

Katika eneo la ofisi binti alieketi mbele yake kukiwa na kompyuta ya mezani anaelekezwa kitu fulani ambacho hajakielewa bado, ametilia umakini ili aweze kuelewa zaidi.

Watu kadhaa wameketi kwenye viti vya plastiki vilivyopangwa kwa mstari mmoja, viti vina rangi nyepesi zaidi ya beige au nyeupe nyeupe watu wametengwa kwa umbali mfupi kana kwamba wanaohudhuria mkutano mdogo wa nje au kikao cha mafunzo.

Katika chumba kikubwa chenye mandhari tulivu wamekaa watu katika makundi mbalimbali, moja kati ya kikundi wamekaa na kujadili mambo yao huku wengine wakiwa wamekaa mkao wa kupiga picha.

Sehemu ya kukaa yenye mchanganyiko wa madawati yenye viti ambapo wamekaa watu wenye jinsia ya kike na kiume. Kila mmoja akitilia umakini katika karatasi iliyoko mbele yake.

Wanawake watu wazima wakiwa katika eneo la darasa kwa ajili ya kijifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na masomo ya kila siku, hii inaonesha muitikio mzuri juu ya elimu ya watu wazima.

Katika chumba kikubwa chenye kiyoyozi na madirisha makubwa yenye kupitisha mwanga wa kutosha, Pana mjadala unaofanyika na kijana mmoja amesimama ili kuweza kuchangia mada.

Kuna vyombo vya kuandikia kama vile kalamu vinavyoonekana pamoja na vidonge kadhaa au skrini ndogo, moja ambayo imewekwa kwenye stendi mbele ya mwanamke upande wa kulia.

Katika eneo la ukumbi lenye mandhari tulivu na madirisha makubwa yanayopitisha hewa safi na ya kutosha, wamekaa watu wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wanafanya jaribio.

Mwanaume aliyevaa fulana yenye rangi nyeupe mbele yake akiwa na karatsi kubwa, anaandika yale yote wanayoyajadili katika kikundi chao.

Katika eneo walilokaa vijana wa jinsia ya kike na ya kiume ukutani kuna kizima moto ambacho husaidia utakapotokea tukio la moto.

Nyuma ya wanawake walioko katika eneo la chumba fulani kuna jiko ambalo limeezekwa kwa vigae nusu ukuta, vile vile kuna maeneo ya kabati kwa ajili ya kutunza vitu mbali mbali.

Kijana wa jinsia ya kike aliyevalia koti la suti la rangi nyeusi, anaonesha furaha na tabasamu usoni mwake, huku mbele yake akiwa ameweka pochi yake ya rangi nyeupe juu ya meza iliyopo mbele yake.

Mkufunzi aliyesimama mbele ya darasa, lililojaa watu wa jinsia ya kike na kiume. Anawasikiliza kila mmoja, katika hoja yake na kuadhibu kama inavyotakiwa.

Ndani ya maabara juu ya kila meza iliyopo kwenye maabara hii kuna vifaa vya umeme kwa ajili ya kufanya mazoezi kwa njia ya vitendo ili kuweza kupata ujuzi na kwenda kuutumia katika maisha ya kawaida.

Mwanaume mwenye nywele fupi anaonekana kutoka nyuma, amevaa fulana ya rangi ya pinki anashikilia daftari au kitabu wazi katika mkono wake wa kushoto na anaonekana kuwa anasoma au kujifunza kutoka huku.

Katika chumba chenye ukubwa wa kutosha na kilicho pangiliwa vizuri kuna televisheni na baiskeli, pembeni pakiwa na kabati kwa ajili ya kutunza nyaraka mbalimbali za ofisi.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa katika eneo la shamba lililo na miche ya mahindi iliyostawi kwa kijani kibichi, mbele yao amesimama mkufunzi akitoa elimu juu ya kilimo cha mahindi.

Kwenye meza ndefu ya mbao wanawake wengi wameketi pande zote mbili wanaonekana kwenye shughuli za ushonaji au shughuli za ufundi wakitumia mikono yao kuchezea kitambaa nyuzi au zana ndogo za kushona.

Katika chumba chenye madirisha yanayopitisha mwanga na hewa safi na ya kutosha wamekaa watu wanne ,wakiwa wanajadili kitu fulani kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Katika chumba cha kompyuta pana meza zinazovutia na zinazompa mtumiaji uhuru wa kutumia nafasi yake bila kujibana.

Watu wengi wamekaa chini ya miti katika eneo la wazi, lenye mandhari yenya hewa safi, wakijadili mambo mbalimbali. Mmoja wao akiwa amesimama ameshikilia kipaza sauti na anazitoa hoja zake.

Katika ukumbi wenye watu wengi, anaonekana mwanamke mmoja aliyenyoosha mkono juu kuashiria kuwa anataka kujibu swali ama kujitolea kwa ajili ya kitu fulani.

Vijana wakionekana kuwa na nyuso zenye furaha. Mezani panaonekana kompyuta mpakato, chupa ya maji pamoja na daftari vijana wengine kwa pembeni wakiwa wanaelekezana kitu fulani kwenye daftari.

Juu ya meza nne zilizochanganywa kwa pamoja kuna kompyuta mpakato mbili, simu, chupa ya maji, pamoja na madaftari juu yake. Moja kati ya vijana waliokaa katika meza hizo, anashikilia kalamu mkononi akitilia umakini katika daftari lililoko mbele yake.

Mpangilio wa darasa au semina. Mwanamke amesimama mbele ya karatasi kubwa au mabango ambayo yanabadikwa ukutani au ubaoni. Anaonekana kuwa anafundisha au kuwasilisha wahadhira.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekaa katika duara wanajadili kuhusu jambo fulani mmoja wao amekaa pembeni akiwa ameshikilia daftari mkononi mwake akiwa anasoma kwa umakini sana.

Mwanamke aliyevaa blauzi ya rangi ya blue aliyesuka nywele zake na kupendeza sana ameshikilia kitabu anaonekana kuwa na furaha huku akiwa anaelekezwa kitu fulani kwenye kitabu alichokishikilia.

Watu wamebeba madaftari au tembe wengine wanaandika maelezo au kufuata pamoja maagizo ya kiongozi.

Katika chumba chenye mandhari tulivu na mwangaza wa kutosha wamekaa watu wa jinsia ya kike na ya kiume. Kila mmoja akiwa na chupa ya maji pembeni kwa ajili ya kulainisha koo na kupooza mwili pale anapochoka.

Watu watatu wamekaa kuizunguka meza, juu ya meza kuna vitabu, pochi pamoja na kifaa mtandao, watu hawa wamekaa kwa mtindo wa kusubiri kupigwa picha.

Mwanaume aliyesimama anaonekana kuwaelekeza au kuwaongoza wengine, ikiwezekana katika jukumu la kufundisha au jukumu la kiutawala.

Mwanamke akiwa ameketi ndani ya nyumba katika chumba rahisi na kuta za manjano iliyokolea na dirisha lenye paa kwa nyuma.

Katika eneo la hospitali wakina mama wameleta watoto kliniki na mbele yao yupo daktari akiwa anatoa mafunzo juu ya afya ya mama na mtoto.

Mhudumu akiwa anamsaidia mteja katika eneo la chumba cha kompyuta pale alipo kwama katika kufanya kazi katika kompyuta yake hii inaonesha uelewa wa huduma kwa wateja.

Mwanaume mwenye muonekano wa zaidi ya miaka arobaini na tano akiwa katika eneo la darasa nyuma yake kukiwa na ubao, ameshikilia kamba iliosukwa kwa majani na mpira uliosukwa kwa karatasi pamoja na kamba.

Mwanamke alievalia fulana ya rangi nyekundu, anawaelekeza wenzake kitu kinachoonekana kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Katika upande wa kulia anaonekana mwanamke akiwa ameketi akiwa ameinua ubao mkubwa wa rangi nyeusi kwa mkono wake mmoja. Huku akiwa amevaa kitambaa chenye rangi nyekundu na kijani kibichi na shanga nyingi

Skrini kubwa ya makadirio, imewekwa katikati ya chumba inaonyesha slide yenye muundo angavu na wa rangi unaojumuisha kichwa, kisemacho tujifunze msingi wa kiitaliano na mchanganyiko wa maandishi na mtu anayetabasamu upande wa kushoto.

Katika chumba chenye mwanga wa kutosha na mandhari tulivu, watu wamekaa wakibadilishana mawazo ya hapa na pale, wengine wakiwa wameshikilia kompyuta mpakato na wengine wakiwa wameshikilia simu, wengine wakiwa wameshikilia madftari wote kwa lengo la kuandika kile wanacho kijadili.

Katika eneo la wazi lililoezekwa bati na nguzo za chuma pembeni wamekaa watu wakiwa wanafanya jaribio, eneo hili ni eneo tulivu na lenye kuwawezesha wasomaji wote kuweza kuwa na utulivu.

Katika sehemu yenye uwazi mwanga wa kutosha pamoja na hewa safi wamekaa watu katika makundi mbalimbali wakiwa wameshikilia vitu tofauti tofauti wengine wakiwa na kompyuta mpakato, wengine wakiwa na simu, kila mmoja akiwa anafanya shughuli yake kivyake.

Wanaume watatu wanahusika sana na karatasi kubwa kwenye meza, mwanaume aliye katikati aliyevaa shati la mikono mifupi ya samawati hafifu, anainama kuandika kwa alama ya bluu kwenye karatasi yenye mtindo au ubao mweupe.

Katika eneo la nyuma ya chumba walichokaa watu wa jinsia ya kike na ya kiume kuna ukuta ulio jengwa kwa matofali ya kuchoma, ukuta huo unaonekana kuwa imara sana.

Jengo hili la darasa lenye madhari tulivu na mwangaza wa kutosha lina milango mikubwa na madirisha makubwa kwa ajili ya kupitisha hewa na kuwapa wanafunzi uhuru wa kujisomea.

Katika eneo hili la ndani zinaonekana rangi za asili na zenye mwanga mzuri, zikiwa na mchanganyiko wa tani baridi na joto kutoka kwa demi, samani za darasani na ukuta wa matofali.

Mwanamke aliyevaa kilemba cheupe mkononi akiwa ameshika kalamu, anatoa hoja kwa kuzungumza na wenzake wanasikiliza kile anachokiongea kwa umakini wa hali ya juu.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa darasani kila mmoja akiwa amekaa kwenye dawati baadhi ya vijana hawa wanaandika kile wanachoelekezwa na mkufunzi wao, huku baadhi wakimsikilza kwa kumuangalia kwa makini ili waweze kuelewa kile wanachoelekezwa.

Watu walio ndani ya chumba hiki wamevalia barakoa kuashiria mazingira yanayojali afya au yanayotambua janga.

Ndani ya chumba chenye meza za kubebeka ambazo hutumika na wanafunzi kwa ajili ya kusomea meza hizi ni nzuri kwani uhamishika kwa urahisi.

Wanawake watu wazima wamekaa katika eneo la darasa nyuma yao pakiwa na ubao mweusi ulioandikwa kwa chaki ya rangi nyeupe. Wanawake hawa wanaonekana kuongea kuhusu jambo fulani na mmoja wao anaonesha kwa kidole katika eneo fulani.

Fundi selemara akiwa ameshika daktari mkononi, anafanya ukaguzi wa kazi za kila siku hii inaonyesha umakini na ufanisi katika kazi yake.

Mwanamke upande wa kulia aliyevaa kadigani nyeusi na mavazi ya kijivu, anaonekana akiwa anazungumza au kuongoza majadiliano. Huku mwanamke mwingne aliyevaa hijabu nyeupe akisikiliza kwa makini.

Wanawake watatu wameketi pamoja kwa karibu kwenye meza, wakifanya shughuli ya ushirikiano. Wanatabasamu na wanaonekana kujifurahisha wanapofanya kazi na karatasi, madaftari na ala za kuandikia.

Mwanamume wa makamo amesimama ndani ya nyumba mbele ya ubao anatabasamu kwa upana akitoa hisia ya kiburi au mafanikio.

Mwanaume akiongoza majadiliano na kikundi tofauti cha watu walioketi kuzunguka meza, amesimama akiinama kidogo mbele, mikono yake ikiwa juu ya meza, akishirikisha kikundi kwa kujieleza kwa umakini.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyekatika eneo la nyuma akiwa amevalia shati lenye rangi nyekundu, amekaa anaandika au kuchora katika daftari.

Ndani ya darasa ļenye mandhari tulivu wamekaa vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wamevaa tisheti zilizofanana zikiwa zimechorwa mkono kwa mbele.

Mwanaume aliyevaa tisheti yenye mistari tofautitofauti ameshikilia simu mkononi mwake, akiwa anaangalia katika karatasi kubwa alilolishikilia wanaume mwingine aliyeko mbele yake.

Kundi la vijana wa kiume wameketi katika nusu duara kumzunguka mwanaume mzee ambaye anaonekana kuongoza kikao cha majadiliano au ushauri.

Nyuma na kulia kwa mwanamke aliyeketi kuna wanaume wawili wanaochungulia begani mwake; mmoja amevaa shati la rangi ya kahawia jepesi na miwani, mwingine anaonekana katika shati nyeusi na nywele fupi.

Kijana mwenye umri mdogo amekaa mbele yake akiwa na meza juu ya meza hiyo kuna kitabu kwa ajili ya kujisomea na daftari kwa ajili ya kuandika kile anachokielewa baada ya kusoma

Vijana wawili wa jinsia ya kiume wameketi wakiwa wanasoma kitu kwenye kitabu. Moja kati ya vijana hao ameshikilia kalamu kwenye mkono mmoja na simu kwenye mkono mwingine huku pakiwepo na kompyuta mpakato juu ya meza iliyoko mbele yao.

Mwanamke mtu mzima akionekana kuwa na furaha sana, amevalia joho. Anapokea cheti chake cha kuhitimu kuonyesha kuwa amehudhuria mafunzo kwa ukamilifu.

Tukio linaloonekana kuwa sherehe rasmi ya kuhitimu au tuzo iliyofanyika nje chini ya hema au dari. Watu wameketi nyuma wakipendekeza hadhira.

Moja kati ya wanafunzi hawa amevaa kofia ya njano na shati la rangi nyepesi; amekaa wima na anaonekana kugeuzia kichwa chake kuelekea ubaoni au kwenye kundi.

Kijana wa jinsia ya kiume alievalia tisheti yenye rangi yenye mistari myeusi na myeupe, anatabasamu kwa kile anacho elekezwa, ishara ya kuwa anaelewa kila kitu anacho elekezwa.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wanafuatilia kwa umakini kile anachokisoma mkufunzi aliyesimama katikati yao.

Kundi la watu mbalimbali limekusanyika katika kile kinachoonekana kama nafasi ya ndani yenye kung'aa iliyo wazi labda ni darasani, studio au eneo la kawaida.

Vijana watu wakiwa katika eneo lenye mwonekano wa ofisi. Mbele yako wakiwa na kompyuta na mezani kwa kila mmoja. Wawili katika vijana hawa wanaelekezana kitu katika kompyuta moja.

Meza iliyozungukwa na watu wanaojadili kuhusu mada fulani na kuandika katika daktari lililopo juu ya meza hiyo, imepambwa na kitambaa chenye maua ya rangi mbalimbali.

Hali ya jumla ya tukio ni ya kusoma na utulivu huku wanafunzi wakishiriki katika kazi za binafsi badala ya kufanya majadiliano.

Watu wote wawili wana madaftari au karatasi mbele yao mwanamume anaonekana kuwa ameshika kalamu tayari kuchukua maelezo, wakati mwanamke ana hati au daktari wazi ikiwezekana ina maelezo au ajenda.

Mwanamke aliyevaa mavazi meusi na pete kubwa za maridadi, ana nywele fupi na amevaa miwani ya giza, iliyotulia usoni mwake; anaonekana kuwa makini sana.

Mwanamke amevaa hijabu ya zambarau isiyokolea na vitone vidogo vyeusi na shela inayolingana iliyofunikwa mabegani mwake.

Kikundi kidogo cha watu wazima wanaokutana katika chumba chenye mwanga, wameketi kwenye mduara uliolegea wengi wanashiriki katika majadiliano na wanaonekana kuwa katika mazingira ya kujifunza au warsha.

Mwanamke aliyevaa gauni refu lililopambwa kwa maua na kumstiri vizuri pamoja na kofia kichwani, anatoa elimu juu ya kilimo cha mbogamboga kwa vijana wanaomsikiliza.

Juu ya chumba kikubwa chenye nafasi ya kutosha pana meza nyingi na za kutosha na katika chumba hicho wamekaa vijana wa jinsia ya kike na ya kiume katika kila meza kuna vifaa vya maabara kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo.

Mwanamke aliyevaa fulana ya rangi ya bluu anawaonyesha wenzake kitu fulani kwenye karatasi iliyoko juu ya meza iliyoko mbele yao, na marafiki zake wanakifurahia kile wanachokiona.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume kila mmoja akiwa amevalia kitambulisho wameizunguka meza wakiwa wanajadili suala fulani katika chumba hicho.

Katika eneo la wazi lenye madhari safi na tulivu pana miti mikubwa ya kivuli lakini pia kuna ukoka wa rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupumzika.

Mwanamke aliebeba mtoto mgongoni akiwa anasoma ubao wa matangazo wenye maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa yasomekayo hivi "Ishirikishe wanajamii wengi zaidi wa vijiji vinavyokizunguka chuo".

Hati ina maandishi yaliyochapishwa na sahihi kadhaa katika eneo la chini pamoja na nembo iliyo juu. Hii inaonekana kuwa ya shirika.

Mwanamke aliyevaa brauzi iliyopambwa na maua akiwa amesuka nywele zake vizuri ameshikilia mkasi wa kukata nguo mkononi mwake kwa ajili ya kukata nguo inayopimwa hapo chini.

Mwanamke aliye upande wa kushoto ana nywele fupi na amevaa sweta jeusi yenye mbavu juu, anatazama chini kitabu au daktari lililo wazi mbele yake huku mkono mmoja akiwagemeza kwa upole kwenye kurasa hizo.

Vijana wa jinsia ya kike wamekaa katika makundi ya tofautitofauti kwenye meza wakiwa wanajifunza namna ya kufuma vitu mbalimbali kwa kutumia uzi na sindano.

Elimu ya watu wazima ikiwa inatolewa katika chumba cha darasa ili kuweza kukuza uelewa katika kusoma na kuandika kwa watu wazima.

Mkusanyiko wa watu katika eneo la wazi, chini ya miti yenye vivuli na mandhari tulivu yenye upepo safi. Wakiwa tayari kutoa hoja zao au kuwasikiliza viongozi wao.

Ndani ya chumba cha darasa wamekaa watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wanafanya jaribio kwaajili ya kujipima kiwango chao cha kujifunza.

Wanawake wawili kila mmoja akiwa amejizungushia skafu shingoni wote wakiwa na furaha. Nyuma yao kuna bango lenye mchoro wa ramani ya dunia.

Mwanamke aliyesimama mbele ya darasa anatoa elimu kwa watu waliokaa kwenye madawati ndani ya darasa hili. Watu hawa wanamsikiliza kwa makini ili waweze kumuelewa kile anachowaambia.

Katika chumba cha kompyuta watu wanafurahia kujifunza na kuendesha mambo kidijitali, hii inaonyesha ukuaji wa teknolojia katika maisha ya sasa.

Katika eneo la nyuma kuna rafu au kabati zilizo na hati zaidi, masanduku na vifaa vya ofisi vinavyopendekeza nafasi ya kazi inayotumika.

Mwanamke mmoja kati ya hawa walioko katika shamba hili la kilimo cha bustani, anaonekana kuonyesha udadisi katika kilimo hiki. Hii inaonyesha umakini katika kujifunza mambo yanayohusiana na maendeleo katika jamii.

Mama mtu mzima akiwa na uso wa kutabasamu ameshikilia cheti cha kuhitimu mafunzo yake hii inaonyesha uitikio mzuri katika elimu ya watu wazima.

Ndani ya darasa kila mwanafunzi amekaa kwenye kiti chake na meza wakiwa wanafanya majaribio, hii inaonyesha upimaji katika ngazi za kujifunza.

Vijana wa jinsia ya kike wamekaa kwa pamoja wakiwa wanaelekezana kitu katika kompyuta mpakato, iliyoko mbele yao vijana hao wamesuka nywele zao katika mtindo uliowapendeza sana.

Katika mandhari tulivu na yenye mwangza wa kutosha wamekaa vijana na watu wazima wenye jinsia ya kike na ya kiume, mmoja wao amenyoosha mkono kuashiria kuwa anataka kujibu swali au kuuliza swali.

Watu kadhaa wameketi kwenye meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Wengi wanatumia kompyuta za mkononi wakipendekeza warsha, darasa au kipindi cha kazi shirikishi.

Ukurasa uliyo wazi katika kitabu anachokisoma mwanamke huyu una vielelezo vya kupendeza ikiwa ni pamoja na mhusika wa katuni mwenye macho makubwa na msemo wa kirafiki.

Vijana wa jinsia ya kike na kiume wakiwa katika eneo la darasa lenye madhari tulivu. Wanachora kwa kutumia rangi kwenye karatasi zilizopo juu ya meza walizopo.

Upande wa kushoto mwanamume mwenye nywele fupi amevaa sweta nyepesi ya kijivu ameinamia mbele akitazama kwa makini karatasi.

Katika jengo lenye rangi za kuta za kijani na nguzo mbili wamekaa watu wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wanamsikiliza mkufunzi akiwa anatoa mafunzo kwa umakini wa hali ya juu.

Kijana wa jinsia ya kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu, amenyoa nywele zake vizuri, sikioni akiwa ameweka penseli. Hii inaonyesha uwajibikaji wa kijana katika eneo la usaidizi wake.

Pembeni ya meza ndefu iliyopambwa na kitambaa chenye maua kuna meza nyingine ndogo iliyopambwa na kitambaa chenye maua juu na kitambaa chenye rangi ya kijani kwa pembeni, juu ya meza hiyo kuna projekta.

Ndani ya chumba chenye nafasi ya kutosha wamekaa watu wa jinsia ya kike na kiume kila mmoja akiwa na karatasi lililochapishwa kwa ajili ya kujisomea lakini pia kila mmoja akiwa na daftari kwa ajili ya kuandika kile alichokielewa baada ya kusoma.

Vijana wa umri mdogo, wakiwa na nyuso zenye tabasamu lenye furaha tele. Wameshikiria karatasi zenye michoro. Hii inaonyesha ushirikiano katika kusoma na uelewa wa hali ya juu.

Wanawake watatu wamekaa katika chumba cha kompyuta, kila mmoja akiwa na kompyuta ya mezani mbele yake, mmoja kati yao anaelekezwa na anayeonekana kuwa ni muhudumu, kitu fulani kwenye kompyuta aliyonayo.

Katika eneo la mbele, walilokaa watu, wasiozidi watano. Kuna ubao wa rangi nyeupe ukiwa umeandikwa kwa maandishi ya rangi ya bluu, na upande wa pili ukiwa umechorwa mchoro wa saa.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa maabara kwa ajili ya kufanya majaribio ya kisayansi ili kupata uelewa zaidi kuhusu mambo wanayoyasoma kwa vitendo.

Vijana wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa wamekaa katika duara wakijadili kuhusu jambo fulani, huku mmoja wao akiwa anaangalia pembeni kwa mshangao, humaanisha kwamba amesikia au kuona kitu cha tofauti.

Katika chumba wanafunzi wengi wameketi katika madawati yaliyopangwa kwa safu, wote wamejikita katika kuandika kwenye karatasi au daftari, wanaonekana kuwa katika mtihani au kikao cha utulivu.

Mwanaume aliepakata begi lenye rangi nyeusi, anatilia umakini kwenye kishikwambi, kijana alieshikilia kishikwambi anaonekana akiwa anaelezea watu hawa waliomzunguka kitu fulani kwenye kishikwambi hicho.

Mtu wa kwanza ni mwanamke aliyevaa mavazi ya rangi na muundo wa pinki, kijani, na nyeupe anatabasamu na kushika cheti chake kwa mikono miwili.

Chumba kina Kuta za rangi ya njano na sakafu ya rangi isiyo na rangi, kuna dirisha lenye viprufu vya wima, upande wa kulia vinavyoruhusu mwanga wa asili kutojaa ndani.

Wanawake watu wazima wakiwa katika eneo la darasa, huku mmoja wao akiwa ubaoni anawaelekeza jinsi ya kusoma, hii inaonesha muitikio mzuri wa elimu ya watu wazima katika kujifunza kusoma.

Mwanamke wa jamii ya kimasai amevalia hereni katika masikio yake, anaonekana kuwa na tabasamu la furaha sana baada ya kujua kusoma na kuandika.

Mkufunzi amesimama mbele ya darasa la watu wazima akiwa amevalia kitambulisho, anagawa vipeperushi kwa kila mtu ili aweze kujisomea na kuweza kuelewa kilichoandikwa.

Katika eneo la maktaba lenye mandhari ya utulivu na mwanga wa kutosha pamepangwa vitabu kwenye safu, kila kitabu kimepangiliwa vizuri ili kuweza kupatikana kwa urahisi pale kitakapo hitajika.

Vijana wakiwa katika eneo la darasa mbele yao akiwepo mkufunzi akiwa anatoa maelekezo fulani, vijana hawa wameekelea umakini ili waweze kuelewa kile mkufunzi anachowaelezea.

Katika upande wa kushoto wa mwanaume aliyekaa katika meza hii, amekaa mtu mwingine katika meza moja. Mtu huyu ni mwanamke aliyevaa blauzi nyeusi na pete kubwa za manjano. Ana nywele fupi na amevaa miwani ya giza.

Ndani ya chumba walopokaa vijana, akiwepo na mzee mmoja wa umri wa makamu, kuna kabati la rangi ya kahawia, ndani ya kabati hilo pamepangwa vitabu pamoja na maboksi.

Kijana mwenye shati la rasimu ametilia umakini sana kwenye simu aliyoshika mkononi na wala hasikilizi kabisa kile kinachoelezwa na kijana aliyeshikilia kishikwambi mkononi mwake.

Mama mtu mzima akiwa amekaa kwenye dawati katika eneo la nje lenye uwazi nyuma yake kukiwa na pikipiki, mama huyu anaonekana akiangalia picha iliyoko kwenye kitabu kilichoko juu ya dawati alilokalia.

Meza ndefu ya mbao, ikiwa imebeba rundo mbalimbali za: karatasi, madaftari na vitu vichache vikubwa; ambavyo vinafanana na ubao au kompyuta mpakato.

Watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa katika duara, wameuzunguka mkeka, wanaonekana kuwa wanajadili kuhusu jambo fulani la kifamilia.

Katika mandhari ya mbele mwanafunzi anasimama kwenye benchi inayolenga mradi wa kielektroniki. Anatumia chombo au jozi ya koleo la sindano kuingiliana na bodi mzunguko au kifaa kwenye meza.

Mwanaume mwenye upara amevaa sweta jeusi ameinama mbele akiandika kwa bidii au akionyesha hati kwa kalamu.

Vijana watatu wamekaa kwa pamoja mmoja kati ya vijana hao ameshikilia simu mkononi, mbele yake kuna kompyuta mpakato na anawaelekeza wenzake kuhusu jambo fulani.

Ndani ya chumba walipokaa vijana watatu mmoja akiwa wakike na wawili wakiwa wakuime, pana madirisha makubwa yaliyofunguliwa kwa ajili ya kupitisha hewa safi na salama.

Katika chumba cha maabara wanafunzi wanafanya majaribio ya umeme kwa njia ya vitendo, hii inasaidia wanafunzi kuweza kufanya kila kitu kama kinavyotakiwa kufanyika kwenye maisha ya kawaida.

Kijana wa jinsia ya kike akiwa katika eneo la maktaba kwa ajili ya kuchagua kitabu kwa ajili ya kujisomea na kupata uelewa juu ya mambo mbalimbali.

Mwanaume akiwa ameshikilia karatasi pana, iliyoandikwa mada fulani akiwa anaiwasilisha mbele ya wenzake kwa ajili ya mjadala.

Mwanaume aliye upande wa kulia amechuchumaa na anakabiliwa na kazi, amevaa shati jeupe la mikono mifupi na muundo mwepesi na jinzi ya bluu iliyokolea.

Muhudhuriaji mwingine katika hafla hii ni pamoja na mtu aliye na nywele ndefu nyeusi katika sehemu ya juu ya samawati, isiyo kolea na mtu mwingine aliyevalia fulana ya njano.

Chumba kina kuta za manjano na sakafu nyepesi ya zege. Kuna wanafunzi kadhaa, wameketi kwenye madawati ya mbao, yaliyopangwa kwa safu zinazotazamana na ubao mweupe mbele.

Mbogamboga zilizostawi vizuri kwa kijani kibichi hii inaonyesha kilimo bora kwa kutumia mbegu bora na kwa kupitia wakulima waliopata mafunzo maalumu juu ya kilimo cha mbogamboga.

Katika upande wa kushoto mwanaume aliyekaa katikati ya wanawake wawili, ameketi mwanamke katika mavazi ya maua na nywele fupi, anaegemea skrini kidogo akiitazama kwa makini na mikono yake imekaa kwenye mapaja yake.

Mwanafunzi wa kwanza amevaa shati nyeusi lenye muundo na ameegemea mbele kidogo akitazama kitu kwenye dawati au sakafu.

Katika eneo la wazi lililoezekwa kwa mabati wamekaa watu wakiwa wanajifunza, mbele yao akiwepo mtu mmoja wa jinsi ya kiume aliyevaa shati la mikono mifupi la rangi nyeupe akiwa anamwelekeza mmoja wa watu hao kitu fulani kwenye karatasi lililopo juu ya meza.

Katika eneo la ukumbi lililojaa watu wengi, kila mmoja anaonekana kuwa na uso wa furaha, kuashiria kuwa wanafurahia kile kinachoendelea katika eneo hili.

Mwanamke aliyevalia mavazi ya kijani kibichi, anaandika kwenye daftari lililowekwa kwenye dawati. Mwanamke huyu anaonekana kujishughulisha na kuzingatia kazi yake.

Wanawake wawili wamekaa kwa pamoja, mmoja akiwa amevaa bangili mkononi. Wanawake hawa wanashirikiana kufanya jambo fulani juu ya meza iliyoko mbele yao.

Mpangilio unaoonekana kuwa tukio la ndani au warsha, yenye viti kadhaa vya mito myekundu, vilivyopangwa kuzunguka meza nyuma, na watu wachache wameketi, ikipendekeza shughuli ya kikundi.

Mwanamke mwenye nywele nyeusi zilizovutwa nyuma kwenye kifungo kirefu, amekaa katikati akiwa amevalia mavazi yenye muundo wa rangi, anatazama kwa makini nyaraka na kuegemeza kidevu chake kwenye mkono wake akionesha umakini mkubwa.

Raha hii ya kazi husaidia katika utoaji wa elimu ya watu wazima, katika kufanya mazoezi ya msingi ya kujumlisha na kutoa katika muundo uliopangwa.

Ukanda wenye vihimili vya wima vilivyo na nafasi sawa, sakafu safi ya vigae, na ukuta wa rangi isiyokolea. Unaonyesha vipengele vya msingi na vya usaniifu kama vile njia iliyohifadhiwa. Mbele yake pakiwa na mlango mmoja kwa ajili ya kuingia katika eneo la darasa ili kujifunza.

Kundi la wahitimu katika eneo la nje lenye kijani kibichi wamevalia majoho ya rangi ya bluu iliyokoza au nyeusi zilizo na rakudhi na kofia za rangi ya udhurungi au nyekundu iliyokoza, hii inaonyesha mwitikio mzuri wa elimu katika jamii.

Kundi la wanafunzi watu wazima wakiwa wamekaa kwenye viti; wengi wao wakiwa wanatazama mbele. Wanafunzi hao wanaonekana wakiwa wanajishughulisha kuandika kwenye madokezo au kuandika kwenye kompyuta mapakato na kusikiliza kwa makini, wengi wamevaa mavazi ya kawaida.

Katika mazingira ya kujifunza kwa watu wazima wote wa kike na wa kiume wanaotoa ushirikiano wa kutosha katika eneo la warsha hii inayokuza uelewa wa vitendo na kujiamini.